Nguzo ya umeme yenye nyaya nyingi zinazobeba umeme kutoka kwenye chanzo na nyingine zikiwa zinapeleka umeme kwa watumiaji, kama vile kwenye makazi ya watu , viwandani na hospitalini.

Nguzo zenye nyaya ambazo hufanya kazi ya kupokea umeme kutoka kwenye chanzo na kuingiza katika transfoma ambalo husambaza umeme kulingana na mahitaji ya watumiaji kupitia nyaya zilizofungwa kwenye nguzo, pembeni ya transfoma hili kuna nyumba za watu.

Transifoma linalopokea umeme kutoka kwenye chanzo, na kusambaza umeme huo kwa watumiaji. Nyaya zilizopo kwenye transifoma na juu ya nguzo, hufanya Kazi ya kupokea umeme na kuusambaza kulingana na mahitaji.

Transfoma imefungwa kwenye nguzo mbili, huku kukiwa na nyaya zinazotoa umeme kwenye transfoma kupeleka kwa watumiaji, pia pembeni ya transfoma kuna nguzo ya chuma yenye nyaya zinazosambaza umeme, toka kwenye chanzo kwenda kwa watumiaji.

Kituo cha kuzalisha umeme kikiwa na nguzo za chuma zenye nyaya ambazo hubeba umeme kutoka hapa kwenye chanzo hiki na kupeleka kwa watumiaji kama vile kwenye makazi ya watu na viwandani.

Nguzo zenye nyaya za umeme zilizowekwa karibu na makazi ya watu kwa ajili ya kusambaza umeme unaotolewa kwenye vituo vya kuzalishia umeme, pia kuna mnara wa simu unaotumia umeme uliotoka.

Nguzo ya umeme iliyofungwa nyaya zilizoelekea pande tofauti tofauti, pia kukiwa na kifaa kilichofungwa chenye rangi nyeusi, nyeupe na njano.

Nguzo ya umeme iliyo na nyaya zinazosambaza umeme kwenda kwenye makazi ya watu yaliyo karibu na nguzo hiyo kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Pia, pembeni ya nguzo hii kuna miti na uzio wa ukuta wa tofali za kuchoma.

Transfoma iliyofungwa kwenye nguzo mbili zilizo na nyaya, zinazotoka kwenye transfoma na nyingine zimefungwa kwenye nguzo na kupelekwa kwenye nyumba zilizo pembeni ya transfoma.

Nguzo mbili zilizo na nyaya zinazotoka kwenye transifoma iliyofungwa katikati ya nguzo hizo. Nyaya nyingine zimetoka kwenye nguzo kwenda kwenye nyumba zilizo karibu, ili kupata nishati ya umeme kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Mnara wa simu ulio ndani ya uzio uliojengwa kwa tofali na juu yake kuna nyaya za umeme kwa ajili ya ulinzi. Pembeni ya mnara kuna nguzo iliyo na nyaya zinazosambaza umeme kwa watumiaji. Pia mashine zilizopo kwenye mnara, huendeshwa kwa nishati ya umeme.

Kituo cha kufua umeme kikiwa na mashine nyingi zilizo na mabomba makubwa. Mashine hizi ni kwa ajili ya kuzalisha umeme ambao hutolewa eneo hilo na kupelekwa kwa watumiaji kwa njia ya nyaya.

Kibao cha alama za usalama chenye rangi nyeupe katikati, na nyekundu pembeni. Pia kuna picha ya mtu yenye rangi nyeusi akiwa amevaa mabuti, alama hizi husaidia kutoa tahadhari.

Barabara iliyo na magari na pembeni kuna taa za usalama zinazoongoza magari, pia kuna kibao chenye alama ya usalama kinachoonesha kivuko cha watembea kwa miguu .

Taa za usalama barabarani, zenye rangi nyekundu, njano na kijani zikiwekwa na watu waliovaa vizibao vyenye rangi ya machungwa. Taa hizi ni muhimu sana kwani husaidia kuepusha ajali.

Kibao cha alama ya usalama chenye rangi nyeupe na nyekundu pembeni, kikiwa na picha inayoonyesha herufi "P" yenye rangi nyeusi, pia kuna miti na nyumba zilizo karibu na kibao hicho.

Banda la kuuzia pikipiki lililo na rangi ya bluu, machungwa na nyeupe, nje kuna watu waliosimama, na mbele yao kuna pikipiki mbili zenye rangi nyeusi na machungwa zinazouzwa hapo. Pikipiki ni usafiri wa haraka na unaotumiwa na watu wengi.

Barabara ambayo ipo katika ujenzi huku kukiwa na lori lililobeba katapila lenye rangi ya njano ambalo hutumika kwenye ujenzi wa barabara, uboreshaji wa miundombinu hii husaidia maeneo mbalimbali yaweze kufikika kwa urahisi.

Sehemu ya barabara kukiwa na magari yanayopita, pia kumejengwa ukuta mfano wa daraja ulio na barabara nyingine juu, inayoruhusu vyombo vya usafiri kupita.

Kontena lenye rangi ya njano na nyeupe, kwenye mlango kuna pikipiki mbili zenye rangi ya njano na nyeusi. Pia kuna watu wawili waliovaa kofia maalum za pikipiki zenye rangi nyeusi, mmoja amesimama pembeni ya pikipiki yake.

Mwendesha pikipiki aliyevaa kofia maalumu yenye rangi nyeupe, akiwa anaendesha pikipiki iliyo na boksi lenye rangi ya machungwa, pikipiki hutumika kusafirishia mizigo pia watu.

Gari kubwa lenye rangi ya kijani, likiwa limenyanyua ndoo ya kuwekea takataka lenye rangi ya buluu na matairi meusi. Pia pembeni ya gari hili kuna miti mikubwa.

Gari kubwa lililosimama kwenye makazi ya watu likiwa na mifuko iliyo na takataka. Juu yake kuna watu ambao wamevaa vizibao vyenye rangi ya kijani, wakiendelea kuziweka vizuri taka hizo na wengine wakiwa chini wakikusanya takataka na kuziweka ndani ya gari, ili ziweze kwenda kutupwa eneo maalumu lililotengwa kwa ajili ya kuziteketeza.

Vyoo viwili vyenye rangi ya bluu na nyeupe; kimoja ni kwa ajili ya wanawake, kingine ni cha wanaume. Vyoo hivi huhamishika, na mara nyingi hutumika hasa maeneo ambayo kuna mkusanyiko wa watu wengi, halafu vyoo ni vichahce au hakuna kabisa.

Mabomba makubwa kwa ajili ya kupitishia maji machafu toka kwenye viwanda, migodini, na maeneo mengine. Mabomba haya husaidia maji machafu yasitapakae kwenye mazingira, na kuleta madhara kwa binadamu na viumbe hai wengine.

Gari maalumu la kubeba takataka lenye rangi ya kijani na nyeupe limesimama chini ya mti, na pembeni kuna nyumba kubwa yenye rangi nyeupe na kahawia.

Watu waliovaa barakoa na glavu zenye rangi ya bluu wakiwa na vifaa kama vile tolori, jembe na koleo. Wakizoa takataka na kuziweka kwenye gari kubwa lenye rangi ya njano lililosimama pembeni. Pia kuna watu wengine wamesimama.

Sehemu ya jengo iliyo na kibanda kilichotengenezwa kwa chuma chenye rangi ya bluu, ndani yake kukiwa na takataka zimehifadhiwa. Pia, nje ya kibanda hicho kuna vifaa vya kufanyia usafi, mfano fagio.

Mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe iliyo na takataka zilizotokana na vifaa vya plastiki. Takataka hizi hupelekwa viwandani kwaajili ya kutengeneza bidhaa nyingine yaani urejelezaji.

Watu waliovaa sare za rangi ya blue wakiwa kwenye eneo lenye takataka nyingi, zilizokusanywa. Wengine wameshika mifuko yenye rangi nyeupe huku wakiendelea kukusanya vizuri taka. Pembeni ya jalala hilo kuna gari limesimama.

Watu waliovaa mabuti meusi na glavzi, baadhi wamevaa barakoa na makoti marefu yenye rangi ya kijani na bluu, wakiwa na fagio wanazotumia kufanya usafi, huku kukiwa na mtu aliye pembeni yao ameshika mpira anaotumia kumwagia maji .

Vifaa vya kuhifadhia takataka vyenye rangi ya kijani, kijivu, na nyeusi vikiwa na takataka, uhifadhi huu husaidia taka zisisambae na hivyo mazingira kuwa safi na salama.

Eneo la ardhi linalotumika kuhifadhia takataka za aina mbalimbali kukiwa na gari linalozikusanya pamoja pembeni ya gari kuna mifuko yenye rangi nyeupe ikiwa na takataka ndani yake.

Vifaa vya kuhifadhia takataka vyenye rangi nyekundu, bluu na kijivu. Takataka huwekwa humu kwa muda, baadaye huenda kutupwa sehemu maalumu. Vifaa hivi huweza kutumika nyumbani, ofisini pia huwekwa kando kando ya barabara.

Gari kubwa la taka lenye rangi ya njano na nyeupe, likiwa na takataka ndani yake, pia kuna watu watatu waliosimama wamevaa ovalori na kofia, chini kuna watu wawili waliovaa kofia na kushika mifuko ya taka.

Kando ya barabara kukiwa na watu waliovaa glavzi wakiwa wanafanya usafi, mmoja ameinama huku akiwa ameshika mfuko na amevaa barakoa, mwingine akizoa takataka kwa kutumia koleo, pembeni yao yupo mmoja ameshika ufagio .

Sehemu ya ardhi ikiwa na takataka za vyuma vilivyorundikwa pamoja kwa ajili ya kuja kuzolewa. Takataka hizi za vyuma chakavu huweza kupelekwa kiwandani na kufanyiwa urejerezaji yaani kutengeneza bidhaa nyingine zenye asili ya chuma.

Sehemu ya ardhi iliyochimbwa mtaro ambao haujajengewa uliyo na maji kidogo. Mtaro huu unaweza kutumika kupitisha maji machafu yanayotoka barabarani, sehemu za makazi ya watu au kiwandani.

Gari lililo na tenki la bluu lenye maandishi myeupe ambalo hutoa huduma ya maji hasa sehemu zilizo na changamoto ya upatikanaji wa maji. Pia kwenye tenki la gari kuna namba ya simu ambayo hurahisisha upatikanaji wa huduma hiyo.

Bomba kubwa linalopitisha maji, ambayo hutoka kwenye vyanzo mbalimbali kama mito, na maziwa kwenda kwa watumiaji mfano hospitalini, majumbani, shuleni na viwandani. Pembeni ya bomba hili kuna mtaro, miti na uzio wa senyenge.

Gari la maji lenye rangi ya bluu na nyeupe likiwa limesimama pembeni ya jengo, gari hili hutoa huduma ya maji hasa maeneo yaliyo na uhaba wa maji pia pembeni mwa gari hili kuna namba za simu zinazorahisisha mawasiliano ili kupata huduma kwa urahisi .